Kifungashio na kopo la dawa lenye picha tofautitofauti kwenye lebo yake, lenye maelezo maalumu ya matumizi yake; ambayo ni dawa kwa ajili ya kutibu magonjwa au kuua vijidudu vinavyosumbua wanyama na kuacha wabaki salama na amani katika maisha yao ya kila siku.

Kifungashio na kopo la dawa ya wanyama, lenye picha ya mbwa pamoja na paka kwenye lebo yake, lenye maelezo maalumu ya matumizi yake, ambayo ni dawa kwa ajili ya kuua vijidudu vya masikio vya wanyama hao. Ikiwa ni pamoja na kuwaacha wakiwa salama katika maisha yao ya kila siku.

Kifungashio na kopo la dawa za ng'ombe vyenye picha ya ng'ombe kwenye lebo yake, vyenye maelezo maalumu ya matumizi yake, ambazo ni dawa maalumu kwa ajili ya kutibu vijidudu vya masikio vinavyo sumbua ng'ombe, na kuwaacha ng'ombe wabaki salama katika maisha yao ya kila siku.

Shamba kubwa lililofunikwa na miti mikavu yenye njia ya kupita katikati, yenya mimea mingi ya rangi ya kijani na matunda yenye rangi ya kijani na nyekundu. Mimea hii imelimwa kwa wingi ili kumpatia mkulima kipato kwa kuyauza kwa wateja.

Shamba kubwa lenye mimea mingi yenye rangi ya kijani, yenye matunda yenye rangi ya kijani. Shamba hili limewekwa miti mikavu katikati yake ikiwa inaruhusu mimea hiyo isidondoke chini. Mimea hii imepandwa kwa wingi kwa ajili ya mauzo, ili kumpatia mkulima wa kilimo hichi kipato.

Mtu akiwa amevaa shati la njano na suruali nyeusi, akiwa katika eneo la shamba katikati ya miti ya kijani kibichi. Akichuma matunda yenye rangi nyekundu ambayo ni zao la kibiashara, ambayo hupandwa kwa wingi, ikiwa ni sehemu ya kilimo cha kisasa.

Shamba lenye mimea yenye rangi ya kijani na yenye matunda ya rangi ya kijani iliyozaliwa kwa wingi, huku miti mikavu imesimamishwa ili kuzuia mimea hiyo ili isidondoke. Zao hili limepandwa kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja ili kumuongezea mkulima kipato.

Shamba kubwa lenye mimea mingi ya rangi ya kijani, iliyopandwa kwa ustadi yenye matunda ya rangi nyekundu na kijani, iliyopandwa na kufunikwa kwa mifuko maalumu. Huku pakiwa na njia ya kupita katikati. Mimea hii hupandwa na kumuongezea mkulima kipato kwa kuuza kwa wateja.

Mtu aliyeinama akichuma matunda katika miti mifupi yenye rangi ya kijani iliyojaa matunda; iliyooteshwa ndani ya vifaa maalumu. Matunda haya humwezesha mkulima kuongeza kipato kwa kuyauza kwa wateja.

Mkulima aliyevaa tisheti nyeusi na suruali ya bluu na mabuti ya kulimia, iliyopo katika shamba lake akiwa anakagua mimea yake, mimea ambayo ni mingi yenye rangi ya kijani na iliyozaa matunda yenye rangi ya kijani.

Mmea uliopo mazingira ya shambani, wenye rangi ya kijani, uliojaa matunda yenye rangi ya kijani na mekundu, yaliyopo tayari kwa ajili ya kuchumwa na kuuzwa kwa wateja ili kumpatia mkulima wa kilimo hicho kipato.

Mwanamke aliyeketi na kushikilia kikapu cha nyanya, huku vingine vikiwa chini katika mazingira ya kijijini yenye miti na nyasi ya kijani kibichi. Zao la nyanya hutumika kama zao la biashara na kumpatia mkulima kipato kwa kuuza ndani na nje ya nchi.

Mtu aliyepo katikati ya mimea iliyofungamana yenye rangi ya kijani, akichuma matunda yenye rangi nyekundu, iliyopo tayari kwa ajili ya kuchumwa na kuuzwa kwa wateja, ili kumuongezea mkulima wa kilimo hicho kipato.

Mtu aliyevalia kofia sweta jeusi suruali nyeusi na mabuti, aliyeshikilia zao la ndizi akiwa analipanga vizuri kwa ajili ya kungojea mauzo, mimea hii imetoka shambani.

Watu watatu waliosimama katika mazingira ya shamba; mmoja akiwa anaweka mazao katika vifungashio maalum na wengine wakiwa kando ya gari la kubebea mazao hayo. Mazao hayo huuzwa kwa wateja ili kumwongozea mkulima kipato.

Shamba la mimea na lenye rangi ya kijani na yenye matunda mengi, yenye rangi nyekundu, ambayo yamezaliwa kwa wingi. Na zao lipotayari kwa ajili ya kuvunwa, ili kuuzwa kwa wateja na kumuongezea mkulima wa kilimo hicho kipato.

Mkulima aliyevaa kofia na nguo za rangi ya bluu, akiwa amesimama pembeni ya gari lililojaa mazao mengi na yaliyopo tayari kwa ajili ya kusafirishwa. Mazao hayo humletea mkulima kipato kwa kuyauza kwa wateja.

Mazao maalum yaliyojaa na yasiojaa yaliyo katika vifungashio maalumu, huku mengine yakiwa yamedondoka kwa chini; yaliyopo tayari kwa ajili ya usafirishaji au mauzo kwa wateja ili kumuongezea mkulima kipato.

Shamba la mimea lenye rangi ya kijani na njano, na yenye matunda yenye rangi ya kijani iliyozaliwa kwa wingi, iliyopandwa kwa kutengenishwa kutoka mti mmoja hadi mwingine. Zao hili limepandwa kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja ili kumuongezea mkulima kipato.

Mimea yenye rangi ya kijani iliyooteshwa pembezoni mwa ukuta wenye uzio wa chuma, iliyopandwa kwa dhumuni la kupata matunda kwa ajili ya mauzo kwa wateja, ili kumuongezea mkulima wa kilimo hicho kipato.

Mwanaume aliyevalia tisheti nyeupe na suruali ya bluu, aliyopo katika shamba kubwa lenye mimea ya rangi ya kijani. Akiwa anachuma matunda ya mimea hiyo, iliyopo tayari kwa ajili ya mauzo.

Shamba kubwa lenye mimea mingi ya kijani iliyopandwa kwa ustadi. Lenye watu wawili wanaopita kwenye njia zinazo pita katikati ya shamba hilo. Huku pakiwa na bomba lilopita katikati ya mimea hiyo, mimea hiyo hupandwa kwa kumuongezea mkulima kipato kwakuiuza kwa wateja.

Shamba la mimea ya nyanya iliyozaliwa kwa wingi, yenye rangi ya kijani na matunda ya kijani na mekundu, iliyojaa katika miti hiyo. Zao hili la nyanya limepandwa kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja ili kumuongezea mkulima kipato.

Shamba lenye mimea mingi ya rangi ya kijani yenye matunda yenye rangi ya kijani iliyozaliwa kwa wingi huku miti mikavu ikiwa imeshikilia mimea hiyo isidondoke. Zao hili limepandwa kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja ili kumuongezea mkulima kipato.

Watu wanaofunga vifungashio vya mazao ya kilimo, vilivyojaa tayari kwa ajili ya kupakiza kwenye gari lililosimama ili kupakia mazao hayo yaliyo tayari kwa ajili ya kusafirisha kwenda kwa wateja, ili kumuongezea mkulima huyo kipato.

Wakulima wanne, waliosimama katika shamba maalumu lililoandaliwa kwaajili ya upandaji wa mbegu, huku wawili wakiwa wameshika vifungashio maalumu vya mbegu, tayari kwa kupanda mbegu hizo katika shamba hilo.

Chumba cha mimea kilichofunikwa kwa muundo wa chuma na plastiki yenye mazao mengi ya mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa mfuatano na sehemu iliyolimwa, ambayo hupandwa kwa wingi kwaajili ya uzalishaji na kumuongezea mkulimo kipato.

Gari jekundu lenye vifaa maalumu, linalotumika kutifua udongo shambani kabla ya mkulima kupanda mazao yake. Gari hili husaidia mkulima kupanda mazao yake kwa ufanisi mkubwa.

Miti ya asili iliyo jaa yenye kijani kibichi yenye njia nyembamba inayo pita katikati, inayoalika watalii kwa safari za matembezi na kuchunguza, misitu kama hii hupelekea ongezeko kubwa la pato la taifa.

Shamba kubwa la mimea iliyopandwa, lenye rangi ya kijani, iliyopandwa katika shamba ambalo limefunikwa kwa vyuma, huku mimea hiyo ikifuata vyuma hivyo kwa ukuaji wake. Mimea hiyo hutambaa kwa kufuata vyuma hivyo, kwa kuelekea upande wa juu.

Chumba kikubwa chenye vifaranga wengi wenye rangi nyeupe, waliofugwa katika mazingira maalumu, waliotengenishwa na kamba nyekundu zilizopita katikati. Vifaranga hawa wamefugwa kwa ajili ya matumizi viwandani.

Chumba kikubwa kinachopitisha mwanga, chenye kuku wengi wenye rangi zinazofanana, waliofugwa katika mazingira maalumu; pakiwa na makopo yanayotumika kuwapa maji na chakula kuku hao. Kuku hao wamefugwa kwa ajili ya matumizi kiwandani.

Chumba kikubwa cha mimea kilichofunikwa kwa muundo wa chuma na plastiki kinachoruhusu mwanga kuingia ndani. Chenye mazao mengi ya rangi ya kijani kibichi yaliyopandwa kwa mfuatano pakiwa na njia ya kupita katikati. Mazao hayo yamepandwa kwa ustadi maalumu kwa ajili ya uzalishaji wa malighafi zinazotumika kiwandani.

Chumba kikubwa kilichofunikwa kwa muundo wa chuma na plastiki chenye kupitisha mwanga wa jua, chenye mazao mengi yenye mimea ya rangi ya kijani kibichi yaliyopandwa kwa mfuatano, ambapo wamepanda kwa wingi kwa ajili ya uzalishaji wa malighafi zinazotumika kiwandani.

Chumba cha mimea kilichofunikwa kwa muundo wa chuma na plastiki, chenye mazao mengi ya kijani kibichi yaliyopandwa kwa mfuatano, pakiwa na njia ya kupita katikati, ambapo mazao hayo yamepandwa kwa wingi kwa ajili ya uzalishaji kiwandani.

Chumba cha mimea kilichofunikwa kwa muundo wa chuma na plastiki chenye mazao mengi yenye rangi ya kijani kibichi na matunda yenye rangi nyekundu na kijani yaliyopandwa kwa mpangilio maalumu. Mazao haya hutumiwa kwa ajili ya uzalishaji kiwandani.

Shamba kubwa lenye mimea mingi ya rangi ya kijani, iliyooteshwa kwa ustadi enye njia ya kupita katikati mazao haya yamelimwa kwa wingi kwajili ya matumizi ya malighafi kiwandani.

Mimea mingi iliyolimwa kwa mfatano yenye rangi ya kijani pakiwa na njia za kupita katikati ambapo mimea hii imepandwa kwa wingi, kwa ajili ya uzalishaji wa malighafi zinazotumika kiwandani.

Shamba la ufugaji wa vifaranga lenye vifaranga wengi wenye rangi nyeupe walipo katika mazingira maalumu ya ufugaji wa vifaranga hao, vifaranga wanaofugwa ili kutumika katika matumizi ya viwandani.

Chumba kikubwa chenye madirisha yanayopitisha mwanga kilichojaa kuku wengi wenye rangi nzuri tofautitofauti, na waliofugwa katika mazingira maalumu. Kuku hawa wanafugwa kwa ajili ya nyama ili kutumika kiwandani.

Shamba kubwa la mimea ya mananasi yaliyopandwa kwa wingi katika eneo la tambarare lenye rangi ya kijani na matunda madogomadogo yaliyotokeza kwa juu. Zao hili la mananasi limepandwa kwa wingi kwa ajili ya matumizi na kuchakatwa kiwandani.

Chumba kikubwa kilicho jaa vifaranga, chenye vifaranga wengi wenye rangi nyeupe na nyeusi, waliopo katika mazingira maalumu ya ufugaji. Na makopo kwa ajili ya kuwapa maji vifaranga hao ambapo, wamefugwa kwa ajili ya matumizi ya viwandani.

Chumba kikubwa chenye taa, chenye kuku wengi warangi nyeupe waliopo katika mazingira maalumu ya ufugaji na makopo yaliyopangwa kwa ustadi maalumu kwa ajili ya kuwapa chakula na maji kuku hawa, ambapo wamefugwa kwa ajili ya matumizi ya viwandani.

Watu wawili walio simama katika shamba la mimea iliyo jaa kijani kibichi iliyo ndani ya jengo lililo funikwa katika mfumo wa kisasa, ikiwa ni sehemu ya kilimo cha kiwandani ambapo miti hutunzwa katika mazingira ya ndani kwa ajiri ya uzarishaji bora.

Chumba maalumu cha mimea, kilichofunikwa kwa muundo wa chuma na plastiki, chenye mazao mengi ya mimea ya kijani kibichi, iliyopandwa kwa mfuatano, pakiwa na njia ya kupita, ambapo imepandwa kwa wingi kwa ajili ya uzalishaji wa malighafi zinazotumiwa kiwandani.

Shamba kubwa lenye mazao mengi mafupi ya kijani, yenye matunda yaliyopo tayari kwa ajili ya kuvunwa juu yake. Matunda hayo hupandwa kwa dhumuni la kuuzwa kwa wateja, ili kumuongezea mkulima wa kilimo hicho kipato.

Shamba kubwa lenye mimea yenye uoto wa kijani, mimea hii imepandwa kwa ustadi maalumu, mimea ambayo imekua vizuri ambapo inaonyesha imepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa.

Shamba kubwa lenye mimea yenye rangi ya kijani, lililozaa vizuri matunda yake juu yake. Matunda hayo humwezesha mkulima, kupata kipato kwa kuyauza kwa wateja.

Chumba cha mimea kilichofunikwa kwa chuma na plastiki, yenye mazao mengi ya kijani kibichi, iliyopandwa kwa mfuatano. Na kuna njia inayopita katikati, ambapo yamepandwa kwa wingi kwa ajili ya uzalishaji kiwandani.

Shamba kubwa lenye mime yenye rangi ya kijani, iliyopandwa kwa ustadi pembezoni mwashamba hilo, limepita bomba linalotumika kwenye umwagiliaji wa mimea hiyo. Inayoonesha ualisia wa kilimo cha umwagiliaji.

Milima yenye miteremko ya kijani kibichi na njano ya kupendeza, iliyojawa na mawingu ya kijivu yaliyofunika sehemu ya juu ya milima hiyo, yenye miteremko kutoka juu ya milima hadi chini, inayonyesha uzuri wa asili wa eneo hilo.

Mbuzi mwenye ngozi nyeupe na sehemu ya kahawia kwenye kichwa na masikio, mbuzi huyo amesimama kwenye nyasi za kijani kibichi, mwili wake unaonekana kuwa wenye afya, ukiakisi ufugaji kwa ajili ya nyama.

Chumba kikubwa kilichojaa kuku wengi wenye rangi nzuri tofautitofauti, waliofugwa katika mazingira maalumu na kuna makopo yanayotumika kuwapa maji kuku, huku pembeni pakiwa na ngazi ya kupandia kuku hao. Kuku hao wamefugwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Shamba la mbegu, lililopo ndani ya jengo ambalo kuta zake zimeundwa kwa nyenzo maalumu zinazoruhusu mwanga wa jua kuingia kwa ajili ya ukuaji wa mbegu. Aidha ndani yake imepandwa safu za mbegu zinazoonekana wazi, zikionyesha mazingira ya kilimo kilichopandwa vizuri.

Shamba kubwa lililotifuliwa udongo lenye mabomba yanayopita katikati kwa kazi ya umwagiliaji lenye miche michache iliyopandwa na kumwagiliwa na bomba hilo huku pakiwa na watu wachache katika shamba hilo.

Chumba maalumu kilichofunikwa kwa chuma na mifuko maalumu juu yake. Chenye miti mingi iliyooteshwa kwenye sehemu maalumu ya kupandia, pakiwa na watu wachache wakiwa wanapita pembeni yake. Miti hii imepandwa na kuoteshwa na mbegu maalumu kwa ajili ya miche fulani.